Ndama wawili wadogo wamesimama ndani ya chombo kirefu cha chuma cha kulishia wakinywa maji. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kufungia ng'ombe na kuna bomba lililotumiwa kuweka maji kwenye chombo. Ndama hao wanaonekana wenye afya na wanatunzwa vizuri.

Watu wanavuna mazao katika shamba la ndizi. Mwanaume mmoja ameshika rundo kubwa la ndizi huku wanawake wawili wakimsaidia. Mimea mingine inaonekana kwenye mazingira ikionyesha mazingira yenye rotuba.